Duka ndogo la nguo na vifaa vya mtindo ambalo linaonekana kuuza nguo za kila aina, vifaa na vitu vingine mbalimbali. Kuna mabenki makubwa ya nguo zilizopangwa vizuri na zilizo na rangi na ukubwa tofauti.

Duka la mavazi ambapo kuna nguo mbalimbali za watoto zilizopangwa kwenye raki za chuma. Nguo hizo ni za rangi mbalimbali na muundo tofauti ikiwa ni pamoja na mavazi ya kawaida na mavazi ya kidata. Pia kuna begi na baadhi ya vifaa vya biashara vinavyouzwa kwa duka hili.

Duka la nguo za kimtindo ambapo kuna nguo za mtindo wa kisasa zinazouzwa. Kuna rafu za nguo na vifaa vya mavazi yaliyopangiliwa vizuri. Pamoja na hayo chuka za mitindo na vazi la kuvutia linaonekana likiwa limepangiliwa vizuri.

Duka la viatu na nguo za mitindo za chapa maarufu ya Levis iliyoko ndani ya jengo la masoko au mall . Mbele kuna dirisha kubwa la kuuzia na picha za mannequin waliovaa nguo za kisasa.

NI duka la nguo ambalo lina sehemu za kutundika na kuonyesha mavazi mbalimbali na mkusanyo ya suruali, sidiria na kwa jumla mavazi ya wanaume na wanawake.

Sehemu ya uuzaji wa nguo na viatu ndani ya duka kuu kuna safu za nguo za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa pamoja na viatu vimewekwa juu ya rafu .Dukani lina muonekano wa kisasa na wa kvuutia.

Duka la nguo za kimtindo, linalouza suruali za wanaume, kwa bei nafuu. Kuna suruali za rangi tofauti, zenye mtindo rasmi, na wa kawaida. Zimepangwa vizuri kwenye meza kubwa.

Sehemu ya bidhaa za nguo za wanaume zinazopatikana katika duka la rejareja. Nguo hizi ni za kisasa na za kisanaa ikiwa ni pamoja na suruali na sidiria, zote zimepangwa kwa mpangilio mzuri na rangi zake ni rangi za kijani, nyeusi na pia nyepesi .

Rafu ya mavazi kwenye duka la nguo za kimtindo ambapo mavazi haya ni ya aina tofauti ikiwemo shati za rangi mbalimbali na zilizoko na mfumo tofauti tofauti kama vile wa kijeshi.

Duka la nguo za kimtindo ambalo linauza mavazi mbalimbali kama vile vitambaa na nguo za watu wa rika tofauti zikiwa zimepangiliwa kwenye vikapu na safu za maduka haya ya rejareja.

Duka la ngozi, linaloonyesha sanamu ya banda za mitindo zenye visigino vya jua, kofia kubwa za jua, viatu vya jua na mkusanyiko wa vitu na mikoba.

Duka la mavazi na vifaa vya kuvalia ambapo kuna sehemu ya mwanamke aliyevaa mavazi ya kisasa na ya kupendeza. Amebeba mkoba wa fedha na kuvaa tai nzuri

Duka la nguo za wanaume linaloitwa Manix, duka lina mwonekano wa kisasa na wa kuvutia. Lina madirisha makubwa yanayoonyesha mifumo mbalimbali ya mavazi ya wanaume ikiwa ni pamoja na suruali, suti na pia koti.

Duka la rejareja, almaarufu kwa jina la kimombo boutique yanayouza mavazi ya aina mbalimbali. Kuna sehemu ya nguo za wanaume, wanawake na pia watoto zikionyesha punguzo la bei hadi asilimia 40.

Muonekano wa rafu za mavazi ya ndani, hasa chupi, kwenye duka la nguo za kimtindo. Kuna aina tofauti za chupi zenye mitindo na rangi mbalimbali kama nyekundu na rangi za pasteli. Mavazi haya yamepangiliwa vizuri, kana kwamba lengo la kuwashirikisha wateja, kuchagua kwa urahisi.

Kuna soko la kibanda la nguo na viatu zikiwa zimepangiliwa kwa dizaini ya mnato. Kuna watu pia wanaotembelea na kuchagua vitu katika mazingira ya soko la mitaani.

Mkusanyiko wa mikanda ya nguo ama ukilipenda kwa jina lingine mishipi inayopatikana kwenye duka la kuuza bidhaa za kihifadhi au botique . Mikanda hii ina rangi tofauti kama kahawia, nyeupe, nyeusi na ya machungwa.

Duka la botiki linalouza nguo na mavazi mbalimbali ya kisasa. Kuna mavazi yanayopendeza yaliyo na rangi na mtindo tofauti. Yamepambwa kwa utaratibu kwenye mimbari na rafu. Duka hili lina mawazo ya kisasa na ya kisanii ikiwa ni mahali pa kuvutia zaidi kwa watu wanaotafuta mavazi ya ubora.

Duka la nguo, linaloitwa botiki. Ambapo kuna mafungu mengi ya koti, mashuka na pamoja na mavazi ya vijana na watu wazima ambayo ni ya rangi na vipimo tofauti tofauti. Botiki ni sehemu ya kuuzia mavazi na vifaa vya kisasa.

Duka la mavazi lenye nguo mbalimbali za wanawake na watoto zikiwa zimepangwa kwenye mashine za kodisha. Kuna mavazi ya rangi na mitindo tofauti ikiwa ni pamoja na suruali, sketi, bra na mavazi mengineyo.

Duka la bidhaa za kimtindo linalouza mavazi na vifaa vya bei nafuu. Kuna mablauzi, mikoba, pete na vifungo vya kuvaa vikiwa vimepangwa kwenye meza zilizopangiliwa kwa mpangilio mzuri.

Duka la mavazi ambapo kuna mifuko mizuri , shati , suti na hadi makoti yaliyowekwa kwenye mashelfu na makabati. Upande wa pili kuna baadhi ya viatu vya ngozi ambayo imepangiliwa vizuri kwenye madawati hayo.

Duka la mavazi na vifaa vya kisasa ambapo kuna mkanda wa miwani aina tofauti ikiwa pamoja na miwani ya jua, ya kawaida na pia yenye rangi mbalimbali na maumbo tofauti.

Duka la nguo ambalo liko ndani ya kituo cha ununuzi ambapo kuna sehemu za mavazi ya wanaume na wanawake ikiwa ni pamoja na nguo za rangi tofauti kama sindiria za wanawake, fulana na suruali na za wanaume. Vipo vibao vya matangazo ndani ya duka hili kama kisiwa cha as seen on TV kinachotangaza bidhaa ambazo zimetambuliwa au kuonekana kwenye runinga.

Duka la mavazi ambako kuna vitambaa na nguo mbalimbali za wanawake na wanaume zikiwa zimepangiliwa kwenye chuma na makabati ya rafu. Na milango na madirisha yanayotoa mwanga wa anga ndani na nafasi ya kuzunguka kwa wateja inaridhisha.

Sehemu ya botiki, au duka la nguo za watoto, ambapo kuna mavazi mbalimbali ikiwa ni pamoja na mavazi ya rangi nyingi kama vile manjano na mchanganyiko wa rangi nyingine. Pia kuna viatu vya watoto vya rangi tofauti, na vifaa vingine vya kuvalia.

Sehemu ya biashara inayojulikana kama botiki ambapo kuna vitambaa na shati za mikunjo mbalimbali ambazo zimepangwa kwa mpangilio. Pia kuna vitambaa vya suruali na mavazi mengine ya wanawake na wanaume vinavyoonyeshwa kwa ustadi.

Kuna mavazi mbalimbali ya kisasa ambayo yanaonekana kupangiliwa vyema katika duka hili la mitindo. Nyuma kuna rafu ndefu ambazo zimejaa nguo zilizopangiliwa vizuri kwa rangi na muundo tofauti.

Duka la nguo ambalo ni la aina ya botiki ambapo kuna safu za mavazi ya watoto kama shati, kaptula na mavazi mengine yaliyopangwa vizuri kwenye rafu za chuma. Mahali hapa ni pa kuuzia mavazi kwa watu wa rika tofauti hasa watoto.

Sehemu ya urembo Nivetha ndani ya duka la kuuzia nguo za kimtindo anayeuza vifaa vya mikufu, bangili na mapambo mengine ya mwili. Kuna mavenaji na vitu vya mkononi na shagu pamoja na mikoba na suruali za wanawake za mviringo na za kifahari.

Duka la mfukoni au botiki linaloonyesha sehemu za kuuza vifaa vya mapambo na vito kama bangili, saa na bidhaa nyingine za mwili. Lina mandhari ya kisasa. Asilimia kubwa ya bidhaa zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri juu ya rafu na meza.

Duka la manguo ya kimtindo ambalo kuna rundo la mifuko ya ngozi na nguo za rangi tofauti zinazosimama kwenye meza na vipeperushi vya bei vilivyobandikwa ili kuonyesha bei yake.

Duka la botiki au nguo za kimtindo ambalo lina nguo za wanaume na wanawake. Lina nguo za rangi tofauti kama koti, shati, suruali na mavazi ya kisasa. Nguo hizi zimepangwa vizuri kwenye magala ya chuma na vigae vya sakafu vinavyoonyesha sehemu nzuri ya uuzaji.

Suruali ya misuli au fulana kwa jina la kimombo linajulikana kama hoodie ambayo ni ya rangi ya manjano au beige ambayo inaonekana kuuzwa katika duka ndogo la nguo za kimtindo.

Duka la rejareja ambalo linajulikana kama boutique , ambalo ni duka ndogo au la kisasa ambalo huuza nguo, viatu na vitu vya matumizi ya kila siku kwa wateja wanaotafuta mtindo na ubora wa hali ya juu.

Duka la mifuko na sare za mitindo za kisasa ambapo kuna nguo za watu wazima zinazovutia kama sindiria za sare za ofisi zilizowekwa vizuri kwenye mabele na rafu za duka.

Duka la nguo zinazouzwa kwa watoto wachanga na watoto wadogo. Kuna masafa ya mavazi ya wasichana zenye rangi tofauti kama pinki na rangi za maua na za kiasili. Zimepangwa vizuri kwenye mimbari na sehemu za kukaa.

Duka la nguo za kimtindo ambalo linauza nguo na vifaa mbalimbali. Kuna mannequins waliovalishwa nguo ya kisasa na mtindo wa kuvutia huku maeneo ingine hili likiwa na nguo la wanawake na pia za wanaume.

Duka la nguo la kisasa maarufu kwa kijana la kimombo boutique . Katika duka hili kuna mitindo mbalimbali ya nguo za wanawake na wanaume ikiwa zikiongozwa na rangi ya mitindo tofauti. Wateja wanaangalia na kuchagua bidhaa zinazo wafaa kwa bei nafuu.

Duka la nguo ambalo lina matairi na manikeni amabazo zimevalishwa mavazi ya kisasa na safu nyingi za nguo za wanawake na wanaume. Imerbekodiwa kwa mpangilio mzuri ambapo kuna hifadhi nguo kwenye mashina na kabati.

Duka lililojaa mavazi ya wanawake na watoto ambayo yanapatikana kwa bei nafuu. Hii ni sehemu ya biashara ya boutique ambalo ni duka ndogo linalouza mavazi, viatu na vifaa vingine vya thamani kwa wateja wa kiwango cha kati na juu.

Duka la botiki la nguo na viatu ambapo kuna mavazi ya kisasa zikiwa pamoja na sindiria za rangi nyekundu na nguo za mikono refu na fupi. Nyaya saba vimewekwa viatu vya ngozi na mavazi ya kike na kiume.

Duka la butiki au duka la nguo za kimtindo ambalo lina vifaa vingi kama vile nguo, suruali na mavazi tofauti, yakiwa yamepangwa vizuri kwenye sehemu za kujinunulia.

Watu wawili wanaonekana wakiwa kwenye nyumba ya maonyesho ya magari ambapo wamesimama karibu na gari la bei ya juu na wanaonekana kushirikiana moja akionyesha simu au hati zinazohusiana na magari. Hii inahusiana na soko la magari ambapo watu hukuja kununua au kuuza magari.

Gari tofauti yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Gari linaloonekana ni la aina ya Toyota na gari hilo limepambwa kwa rangi ya fedha na gogo la giza. Mazingira ya soko la magari ni ya jiji au mtaa wa biashara.

Maegesho ya magari ambapo kuna magari kadhaa yamepakiwa kwenye uwanja ulio wazi. kuna magari tofauti ikiwa pamoja na ya rangi nyeusi, nyeupe na ya kijani na baadhi ya magari haya yana vifaa vya ziada kama vile roof rack .

Gari la aina ya pickup linalotumika kwa ajili ya biashara au usafiri wa mali. Gari hili lina mwonekano wa kisasa na lina sehemu za kupakia mizigo likiwa kwenye uwanja wa maonyesho au soko la magari.

Gari aina ya Toyota ambalo liko kwenye soko la magari. Gari hili lina rangi nyeusi na Lina mwonekano wa kisasa na wa kirahisi. Katika soko la magari, magari kama haya ynsuzwa kwa malipo tofauti ambapo mnunuzi anajjadiliana bei na mwenye gari.

Sehemu ya ndani ya gari ikiwa ni mkusanyiko wa magari kwa bei nafuu katika soko la magari, maarufu kama vile Car Bazaar . Gari hili lina vifaa safi na suluhisho la kihistoria la usafiri na sehemu za ndani zinaonekana kuwa na ubora wa hali ya juu.

Gari la biashara linaloonyesha magari ya kisasa yaliyopakiwa kwenye eneo la wazi. Gari hili lina mwonekano wa kisasa wa nchi za kiafrika. Lina sehemu ya abiria na lina nembo ya huduma za utalii na kusafiri.

Gari linaloonekana kuuzwa au kununuliwa kwenye soko la magari maarufu kama bazaar . Gari hili ni la aina ya SUV . Lina rangi ya buluu na sehemu xza alumini za magurudumu. Kwenye nyuma lina aina ya pochi la tairi la ziada.

Soko la magari ambalo linaonyesha magari mbalimbali yakiwa yamepangwa kwenye uwanja wa wazi. Kuna magari matatu makubwa yanayoonyesha wateja wakiangalia au kuzungumza kuyahusu. Wateja na wanunuzi wanakaa na kusubiri mazungumzo na baadhi yao wanawasiliana ili kupata kuelewana.

Gari linalokaa kana kwamba ni la kibinafsi likiwa mahali ambapo ni kana kwamba ni soko la magari ambapo limefanyiwa matengenezo na ukarabati wa ndani ikiwa na viti safi na safu za vifaa za kuchukua abiria.

Magari mengi yaliyoandaliwa kwa ajili ya kuuza, yamepangwa kwenye soko la magari. Magari haya yamepangiliwa vizuri, na yanaangazia mwanga na rangi tofauti, kama blue , nyekundu, na nyinginezo.

Salamu za mikono ikiwa ishara ya makubaliano au muamala wa ununuzi au uuzaji wa magari. Kuna magari ya kisasa kwenye pande za nyuma inayoashiria kuwa ni shughuli za kibiashara za uuzaji wa magari.

Soko la magari liliojaa magari mapya na ya dhamani yaliopangwa kwa mpangilio, kuna watu walioko wanazungumza na wamiliki wa magari wakihimiza manunuzi au kujadili kuhusu magari haya.

Gari ndogo la kitrapokiti linaonekana likiwa la rangi nyekundu. Ambalo pia linaonekana kana kwamba linaharibika au lina hali duni. Gari hili limeegeshwa kwenye uwanja wa wazi ikiwa na matokeo ya kutokuwa na matunzo bora au kutumiwa kwa muda mrefu bila kurekebishwa.

Gari la kubebea abiria linaonekana limesimama katika eneo la kituo cha basi, gari hili ni la tabia ya magari ya abiria yanayo tumiwa na watu kwas usafiri wa kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Magari yaliyopakiwa kwenye uwanja wa wazi. Sehemu ambayo yaonekana ni kana kwamba ni soko la magari. Kuna magari kadhaa ya rangi tofauti yakiwemo nyeusi na manjano huku baadhi yakiwa yamebeba watu wanaojivinjari na kufanya mazungumzo.

Gari aina ya Hatchback la rangi nyeupe likiwa kwenye soko la magari. Gari hii ina muonekano mzuri na uliokaa vizuri. Inaonyesha kuwa linaweza kuwa linauzwa au linapatikana kwa mnunuzi.

Injini ya gari, ikiwa imefungwa na haijaanza kuendeshwa. Inaonyesha sehemu mbalimbali za injini kama mashine, battery na vipengele vingine vya gari. Ni sehemu zinazouzwa magari, ambapo watu wanapata nafasi ya kukagua na kununua magari mbalimbali.

Gari la aina ya Prado linaloonekana kuwa linatumika kwa matumizi ya kawaida au ya kiuchumi. Gari hili lina rangi ya kijani na grafiti za giza na limepambwa na mbele na pua la kujilinda.

Soko la magari linalo onekana barani nje ya mlima na miti midogo. Kuna magari tofauti aina mbali mbali yaliyopangwa kwenye uwanja wa wazi baadhi yake yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi.

Gari aina ya honda, ikiwa imepambwa kwa rangi nyeupe na iko kwenye soko la magari. Gari hili linaonekana kuwa lina hali nzuri na linapatikana kwa bei nzuri.

Lori kubwa la usafiri wa magari inayobeba magari kadhaa ya kifahari. Lori hili linaonekana likiwa kwenye njia ya magari na Lina rangi ya chungwa na ina mashine ya kustahimili uzito mkubwa.

Sehemu ya ndani ya gari ambalo linakaa ni kama ni la zamani, ikiwa ni mfano wa soko ya magari ya zamani au maghala ya kuuza magari. Soko hili linatoa nafasi kwa watu kuuza na kununua magari, yawe ya zamani au ya kisasa, yakihitaji matengenezo au mabadiliko.

Soko la magari ambalo ni mahali pa kuuzia na kununua magari ya aina mbalimbali. Katika soko hili, watu wanaweza kuona magari mapya na yale yaliyotumika ambapo wafanya biashara au kujadili bei.

Masehemu ya maonyesho ya magari katika chumba kubwa la magari almaarufu kama ka bazaars . Kuna magari makubwa na madogo yaliopangwa vizuri kwa misingi ya rangi na makundi tofauti. Eneo ni wazi na linaangazia magari yanayo hamasisha wateja kuinunua au kupata habari zaidi kuhusu magari haya.

Mwanamke aliyefurahia anaonekana akiwa ndani ya gari huku akiwa amekalia kwenye kiti cha dereva. Hapa mwanaume mwingine akiwa amesimama kwa upande wake. Inaonekana kana kwamba wanajadiliana kuhusu uchuuzi wa gari.

Gari kuu la kisasa la rangi nyeusi lililowekwa kwenye jumba la maonyesho ambapo ni sehemu maarufu kwa kuuza na kununua magari. Malori ya magari kama haya yanaweza kuuzwa kwa watu wanaotaka magari mapya au magari ya kifahari na pia yale yaliotumika.

Sehemu ya nyuma ya gari ambapo limepakwa rangi ya kijani au silver . Na ndani kuna viti vya vyuma vya miguu mitatu, vyenye rangi ya krimu au beige . Kuna mfuko wa shule au kioo cha pembeni kwa upande wa kulia sehemu ya nyuma ya kiti.

Gari aina ya Subaru outback linalo onekana kuwa limekaliwa nchini Kenya kama ionyeshavyo nambari yake ya usajili KXC gari hii ndio sehemu maarufu sana kwenye soko la magari ya pili yanayo uzwa katika maeneo ya bazaar .

Mwonekano wa sehemu ya mbele ya gari ambayo ni sehemu ya magari yanayouzwa kwenye soko la magari. Hii sehemu ya uendeshaji gari kama vile gurudumu la kuendesha, dashibodi na mfumo wa kudhibiti uzito wa magari. Soko la magari ni mahali pa watu kupatia magari mapya au yaliyotumika kwa bei nafuu.

Magari mengi katika soko la magari au jumba la maonyesho ambapo kuna watu wawili wanaoongea, mmoja akikaa kana kwamba ni muuzaji au mtaalamu anayemwelekezea mteja kuhusu gari hili ili kumaliza biashara.

Gari la rangi ya fedha likiwa kwenye soko la magari. Gari hili lina nembo na majina yanahusiana na huduma za mikopo ya haraka na nafuu ikiwemo maneno kama vile quick flexible loans . Viongozi hawa wa magari wanaonyesha shughuli za biashara za magari mapya au zilizorejeshwa.

Gari la aina ya Hatchback lenye rangi ya fedha limesimama mbele ya uzio wa nyumba. Hili ni gari ambalo linaweza kuuzwa katika soko la magari au car bazaar . Kinachoonekana ni sehemu ya magari yanayouzwa au kuhitajika ikiwa ni sehemu muhimu ya biashara ya magari na uzinduzi wa magari mapya au yaliyotumika .

Watu watatu wanaonekana wakiwa wameshikilia mazungumzo kwenye eneo ambalo kuna gari la kifahari la rangi ya bluu. Wanaonekana kana kwamba wanaongelelea mambo ya uchuuzi wa gari kutoka soko la magari.

Banda la magari ambalo linaonekana kuwa ni eneo la kuuzia magari na kuna magari mengi ambayo yameonyeshwa kwa mpagilio mzuri ndani ya jengo la kisasa na lenye muundo wa kisasa na wa kuvutia.

Watu watatu wakiwa kwenye chumba cha maonyesho ya magari. Wanaonekana kuzungumza na fanya biashara au muuzaji wa magari ambapo ni sehemu ya mauzo ya magari mapya au yaliyo hifadhiwa.

Magari yaliyopo kwenye soko la magari au Car bazaar ambayo ni ya aina mbalimbali ikiwa ni pamoja na magari ya kifahari na magari ya kawaida, yanayoonyesha fursa nyingi za ununuzi wa magari kwa bei tofauti.

Gari aina ya Subaru Forester IQ iliyoko kwenye soko la magari. Linaonekana kuwa limepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Lina muonekano mzuri na lina chapa inayoonyesha kuwa ni gari la Kenya.

Gari la zamani ambalo linaonekana kama gari la kifahari au laumu. Gari limeangazwa kwa mwonekano wake wa kipekee. Linaonekana kuwa na ushahidi wa teknolojia ya awali na ufanisi wa muundo wa zamani wa magari.

Gari la biashara likionekana ni kana kwamba liko kwenye soko la magari. Gari hili ni jipya na linaonekana ni la kubebea mizigo au abiria.

Lori kubwa la magari lililobeba magari mengi ya aina tofauti, hii ikiwa ni sehemu inayojulikana kama soko la magari, ambapo magari yanauzwa au yanabadilishwa mkono kwa mkono.

Gari lililopata uharibifu mkubwa, linaloonekana kana kwamba limeteketezwa kwa moto au kuharibika vibaya. Gari hili linaegeshwa nje ya sehemu ya kuuzia magari, ambako magari mapya na yaliyochakaa yanaweza kuuzwa au kubadilishwa.

Magari yaliyoko kwenye soko la magari au minada ya magari. Kuna gari jeusi lenye muundo mzuri na linaonekana kuwa linauzwa ama ni la kuuzwa likiwa limewekwa kwenye uwanja wa wazi. Kando yake kuna gari jingine la rangi ya manjano au fedha.

Biashara ya uchuuzi wa magari ambapo kuna niseni ambayo imesimama kwenye sehemu ya maonyesho au kwenye soko la magari. Gari hili ni la rangi ya silver na lina maboresho ya kisasa.

Magari yaliyopangwa kwa ajili ya kuonwa na kununuliwa kwenye soko la magari. Magari hayo ni tofauti kwa muundo na rangi. Hususan aina ya magari ya kisasa yanayovutia umakini wa wanunuzi.

Gari la abiria linalo tumika kusafiri wa umma mara nyingi huitwa RVR au magari ya biashara ya usafiri wa Japan. Gari hili ni la jamii na linatoa huduma muhimu ya kuwasafirisha watu kwa njia ya umma katika mji au maeneo mingine tafauti.

Gari la familia au la kibinafsi aina ya Toyota Landcruiser lilopakiwa katika eneo la kuuza magari. Gari hili lina rangi ya kijivu na limezungukwa na mazingira ya makazi likiwa ni sehemu ya soko la magari ambapo watu huja kununua au kuuza.

Kuna gari la rangi ya silver likiwa kwenye soko la magari hasa kwenye soko la magari ya mizani au ya matumizi. Gari linaonekana vizuri na kuna watu wengine ambao wanaonekana kuzunguka nyuma yake kwenye uwanja wa magari.

Gari aina ya SUV likiwa ni kana kwamba liko katika soko la magari .Linaonyesha manufaa ya huduma za usafiri na sehemu muhimu ya biashara ya magari ambapo watu huja kuangalia na kununua magari mapya ama yaliyotumika.

Gari lililoko kwenye soko la magari, na ni la aina ya Sedan na lina rangi ya fedha, ambalo lina uzuri wa kisasa na hali ya kuhifadhiwa vizuri.

Hili ni gari la aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa ni Ka biashara au linalotumika kwa kusafirisha watu. Gari hili lina muundo mzuri na wa kisasa na rangi yake ni nyeusi. Linapatikana katika soko la magari ambayo ni sehemu ambapo watu huuzwa na kununulia magari.

Mtu anayepokea funguo za gari kutoka kwa muuzaji gari anaonyesha biashara ya magari katika soko la magari .Mtu huyu anaishiwa na tabasamu anaonyesha furaha baada ya kuhitimu kununua gari au la pili.

Lori kubwa la mizigo la kubebea magari likiwa na magari kadhaa yaliyopakiwa juu yake. Lori hili ni la rangi nyekundu na linaonekana likiwa safarini likiwa kwenye barabara huku mazingira yakiwa ni ya eneo la nje na miti angavu katika upande wa nyuma.

Magurudumu ya magari yanayopatikana kwenye soko la kuuzia magari. Magurudumu haya ni sehemu muhimu ya magari yanayotumika kusafirisha na kuendesha magari kwa ufanisi. Soko ya magari ni sehemu muhimu kwa watu wanaotafuta magari ya kununua.

Makundi ya magari yanayouzwa katika soko la magari maarufu kama car bazaar ambapo kuna magari yenye rangi na muundo tofauti yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye eneo la kuuzia.

Gari ya aina ya Toyota Landcruiser liko kwenye barabara kuu likipeperushwa na mazingira ya kijiji au mashamba. Gari hilo ina paa la juu lenye vifaa vya kuimarisha usalama na ni gari linalotumika sana katika biashara ya magari.

Watu wawili, wanaoonekana wakiwa kwenye mazungumzo, katika soko la magari. Mmoja wao anaonekana kuwa mfanyabiashara wa magari anayeonyesha sehemu ya gari kwa mkono, ikiashiria kuwa anauza au anaelezea kulihusu.

Magari kadhaa yaliyopangwa kwa utaratibu kwenye uwanja wa wazi ikionyeshana kana kwamba lipo kwenye soko la magari. Kuna magari tofauti yanayongoja kununuliwa au kubadilishwa miliki. Mara nyingi, soko hili lina watu wanaotaka kununua magari mapya ama yale yaliyotumika kwa bei nafuu.

Soko la matunda na mboga ambako kuna aina mbalimbali ya matunda kama ndizi, machungwa, papai na tai. Matunda haya yamewekwa kwenye masanduku na mifuko ili yaweze kuuzwa kwa kina mama na wateja wengine.

Soko la reja reja ambalo lina bidhaa nyingi zinazoonyesha sanaa za makumbusho ,vito na vifaa vya mkono. Huku ni mahali pa kupata bidhaa mbalimbali kwa bei nafuu na kwa urahisi.

Soko la machungwa au mbaraa la mboga liko kwenye barabara ya mtaa wenye watu wengi. Kuna watu wanaouza na kununua bidhaa kama kabichi na nyanya; ambapo bidhaa hizi zimekusanywa kwenye matandazo ya mbao na vikapu.

Kuna soko la mbao ambalo ni la gepesi ya bei nafuu. Kwenye soko hili kuna dawati la kuuza viatu vingi vya aina mbalimbali yenye rangi muundo na ukubwa tofauti.

Soko la ndani linalouza mboga, matunda na bidhaa za kilimo. Kuna matunda kama vile mandizi, pia nyanya na machungwa inayoshikiliwa kwenye vikapu. Vitu vinavyoonyeshwa kwa mpangilio wa kuvutia na ni sehemu ya soko la kijiji au mjini.

Mboga na matunda yanayopatikana sokoni kuna malimau ya mgando na ya kijani yenye rangi tofauti na ukubwa mbalimbali .Chakula hiki kinaonyesha utofauti wa mboga na matunda zinazopatikana sokoni.

Soko la kienyeji ambapo bidhaa mbalimbali za mavazi, viatu na mapambo yanauzwa. Kuna watu wengi wanaotembea na kufanya manunuzi huku vitu vya kuuzwa vikiwa vimepangiliwa kwenye meza, rafu na sehemu tofauti za vibanda. Hili ni soko la wazi ambalo linatoa fursa kwa watu kununua vitu na bei nafuu na kwa urahisi.

Sehemu ndani ya soko la vitabu na diski za muziki lililojumlishwa ndani ya chumba la kumbukumbu na vifaa vya burudani. Makabrasha na mifuko mingi ya vitabu na diski za muziki zimerundikwa kwenye rafu na hizo ni dalili za soko hili kuwa na idadi kubwa ya bidhaa zinazouzwa.

Soko la mitaani ambapo watu wanauza na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna mabanda yenye vazi, vifaa vya shule na vitu vingine vya matumizi ya kila siku. Wafanyabiashara na wateja wanashughulika kwa pamoja wakitafuta bidhaa bora kwa bei nafuu.

Soko la kawaida ambapo watu wanauza na kununua matunda mbalimbali kama ndizi, papai na maembe. Kuna wafanyabiashara waliokaa wakihudumia wateja kuonyesha bidhaa zao za kijiji.

Soko liinalo watu wengi. Wanaonunua na kuuza bidhaa mbalimbali za chakula kama matunda na mboga. Soko hili lina muonekano wa karibu wa uhaba wa usafi kutokana na barabara yake iliyovunjika mtope.

Soko la mtaani lenye biashara za bidhaa mbalimbali kuna wauzaji wanao tangaza na kuuza vito vya mapambo, vikufu, bangili na vifaa vingine vya kushahiri wa mwili.

Soko la nyama ambapo wafanya biashara wako wakiuza nyama tofauti za wanyama kama ng'ombe na mbuzi na wafanya biashara waliova mavazi rasmi ya kazi hii ambapo wanawahudumia wateja kwa karibu.

Soko la mitaani lenye bidhaa nyingi za kijamii na zinazojumuisha vito, mavazi na vitabu na watu wanaotembeza na kushika mizigo yao huku wakichagua na kununua vitu mbalimbali kutoka kwenye vibanda vya biashara.

Soko la wakulima au wafanya biashara wa bidhaa za asili na zenye maana ya utamanduni ambapo watu wanauza na kununua bidhaa zinazotegenezwa kwa mkono kama vile vikapu, nguo na mapambo ya asili.

Soko la vitenganishi vya mikono na gia nyingine za bei nafuu. Sehemu hii ina meza ya zamani ya mbao zinazotumika. Kuna nywele na vitu za mkono kama vile bangili na pete vilivyotandikwa kwenye mwelekeo wa kisanii.

Soko la mitaani ambalo limejaa nguo za aina mbalimbali. Wafanyabiashara na wachuuzi wanauza nguo kwenye meza na maduka madogo madogo huku watu wakinunua na kuangalia bidhaa kadha wa kadha.

Soko la kienyeji, huu ni eneo la biashara, katika mtaa, ambapo kuna watu wengi wanaofanya shughuli za kuuza na kununua bidhaa mbalimbali kama matunda, mboga na vitu vya kila siku. Soko ni sehemu muhimu kwa wananchi kupata mahitaji yao bila lazima kwenda kwenye maduka makubwa au masoko makubwa.

Duka na wafanyabiashara wanauza bidhaa za sanaa na vitu vya kimataifa na mchanganyiko wa vitu vya kitamaduni na za kisasa kama vile fanicha ,sanamu za mpugo na wanyama wakali.

Soko la kienyeji, au soko la kawaida, ambapo wanunuzi na wauzaji wanakutana kununua na kuuza bidhaa tofauti. Kuna masufuri ya rangi mbalimbali, ikiwa na unga wa viungo, mafuta, na bidhaa za chakula, za asili.

Soko la ndani ambapo watu wanauza na kununua bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga. Kuna wafanyi biashara walio kaa pamoja na wateja wakichagua na kununua bidhaa.

Soko au sehemu ya kuuza vifa vya mavazi ambapo kuna viatu vingi vya aina mbalimbali vilivyo simama kwenye stendi za uuzaji. Kuna watu walio pita na sehemu hio ina mwanga mwingi kutoka nje.

Soko la ndani ambalo lina bidhaa mbali mbali kama vile: matabaka ya sanaa na vito pamoja na picha za rangi zinazopendeza zilizowekwa kwenye maduka ya kila aina. Kwenye soko hili, kuna majengo makubwa yenye milango minene na madirisha makubwa.

Soko la bihdaa za mikono ambapo vitu vingi kama vile bangili za rangi mbalimbali zinauzwa. Wafanyabiashara na wateja wanashiriki kwa biashara hii na bidhaa zote zimepangwa kwa mpangilio mzuri ili kuwafanya wanaohitaji kuona vitu kwa urahisi.

Soko la mtaani ambalo limejaa bidhaa mbalimbali kama vile mikoba, mapambo na vifaa vya mitindo ya kike na kiume. Soko kama hili ni sehemu muhimu ya wananchi kujipatia mahitaji yao ya kila siku kwa bei nafuu na kwa urahisi.

Soko ya mtaani ambapo kuna wauzaji wanaotoa bidhaa mbalimbali kama miasa, sukari na vitu vya matumizi ya nyumbani na meza zilizojaa chupa za mkaa ya aina tofauti ambazo zimetundikwa katikati ya soko.

Soko la ndani lenye mashamba ya mboga na matunda likiwa na wateja na wauzaji wanaouza bidhaa mbalimbali kuna tozo kubwa za nyanya, viazi, karoti na vutunguu vikiuzwa kwenye meza za mbao.

Soko ambalo lina matunda mengi yaliyopangwa kwa uangalifu, kuna maembe makubwa na meusi , yapo pamoja na machungwa ya rangi ya njano na matunda mengine yanayofanana na mtama. Pia kuna matunda ya kumekuka ambayo ni makali na yenye mistari.

Kuna sekta ya soko au duka ambapo kuna rafu zilizopangwa na mayai yaliyohifadhiwa kwenye kontena za rangi tofauti tofauti. Rafu hizi zinaonyesha bidhaa za chuma na za plastiki zinazotumiwa kuhifadhi na kuuzia mayai kwa wateja.

Soko au duka la viatu ambapo kuna mifuko mingi ya viatu vya watoto na watu wakubwa. Viatu hivi vina rangi tofauti na vimepangiliwa kwa mpangilio mzuri kwenye safu za kuanzia chini hadi juu.

Duka ndogo la kufanyia biashara ya viatu vya kimtindo. Kuna aina nyingi ya viatu vilivyopangwa vizuri kwa rangi na ukubwa tofauti ikiwa pamoja na ballet flat, sandal na viatu vya kisasa.

Soko la kawaida ambapo kuna meza nyingi za bidhaa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Bidhaa hizi zinauzwa ni pamoja na nguo, vitambaa vya aina tofauti na vifaa vya kushona kama vile mazulia. Kuna meza yenye nguo za rangi tofauti na za kimtindo mbalimbali.

Kuna nafaka za biashara zenye rangi tofauti, biashara za mikono na mavazi ya jadi na pia viti vingine vya biashara vinavyopatikana kwenye soko. Kuna bidhaa mbalimbali kama vile viatu vya mkono na vifaa vya kujifunika masikio na shingo.

Soko la watu, wanauza na kununua sanaa za mikono, hususan mapambo ya shanga na viatu vya shanga vilivyopambwa kwa rangi nyingi na tofauti, yanaleta maelezo ya sanaa na utamaduni, wa eneo hilo.

Soko la mitumba au bidhaa za mikono ambapo kuna vitu mbalimbali vya matumizi kama mabegi, mikoba na vito vya mikono vilvyowekwa kwenye steji za bei nafuu. Masoko kama haya ni sehemu muhimu ya biashara.

Soko la kienyeji katika mazingira ya wazi lililosheheni mboga, matunda na bidhaa za kilimo. Kuna watu wanaonunua na wengine kuuza bidhaa mbali mbali kwa mikono ikionyesha shughuli za kiuchumi, linalohusiana na uuzaji wa vyakula vya asili na vya kienyeji.

Kuna sahanani maua ya rangi tofauti na mitumbwi midogo ya maua ikiwa kwenye barabara. Pia kuna mtu anayeangalia maua huku akishikilia mchina wenye maua ambao ni sehemu ya soko hilo.

Mapambo ya vito vya mikono ambavyo vina rangi tofauti na zote ni za kufanya biashara. Mfano wa mapambo haya ni vuri na pete zinazoundwa na vifaa vya vikapu vya chuma na mawe ya rangi.

Soko la mboga linaloonyesha mazao ya kunde, viazi na pilipili kwa wingi zipo katikati ya soko huku watu wakinunua na kuuza bidhaa hizi za chakula . Soko hili ni sehemu muhimu ya kupata vyakula vya kila siku kwa bei nafuu.

Bidhaa zilizofungashwa na kuhusishwa kwa kutumia mipira myembamba ili kuziweka vizuri sokoni. Mafungashio haya yanatengenezwa kwa karatasi za magazeti au vitabu vilivyotumika upya.

Sehemu ya soko ya sanaa. Bidhaa zingine kama vile mkusanyiko wa mikufu, mawe na vitu vingine vya sanaa vya mikononi. Vitu hivi vina muundo wa kipekee na picha ya utamaduni ya jamii fulani.

Soko la matunda ambapo kuna matunda mbalimbali yaliyowekwa kwa mpangilio mzuri. Kuna ndizi mbili aina tofauti moja ikiwa na rangi ya njano na ingine ya kijani kibichi ikiwa imeshangaliwa kwa

Soko la kawaida la kijiji au mtaa ambapo kuna wauzaji wanaouza matunda, mboga na bidhaa nyingine za bei nafuu. Watu wanaonekana kufurahia kuagiza vitu ya mahitaji yao.

Soko la mtaa ambapo kuna watu wengi wanaouza na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna makufu na meza nyingi zilizopambwa na nguo, viti na vitu vya matumizi ya kila siku. Watu wanabadilisha kama nguo za kitamaduni, vyombo na vitu vya sherehe.

Soko la mtaa lenye mstari mrefu wa maduka na vitu mbalimbali vya kuuza. Kuna watu wengi wanaouza na kununua bidhaa kama nguo, vifaa vya nyumbani na vitu vya matumizi ya kila siku.

Soko la mjini likiwa na sehemu nyingi za kuuzia bidhaa mbalimbali. Kuna mboga, matunda na bidhaa za mbunifu kama picha na sanaa zilizopanguliwa kwenye meza. Wafanyabiashara na wateja wanapita katikati ya soko wakibadilishana na kufanya manunuzi.

Kuko la mboga na matunda ambapo kuna mazao mengi, ya ndizi zilizoachwa kwa wingi. Wafanyabiashara na wateja, wanakuwepo wakinunua na kuuza matunda haya. Na soko ni sehemu muhimu za biashara ambapo watu huleta mazao yao, na kununua vitu vya kila siku.

Eneo la wazi likiwa na udongo wenye majani ya miti yaliyoanguka na kuna mimea ya mjini karibu na uwanja huo . Nyumba za ghorofa za kisasa zipo nyuma ya eneo hilo na hali ya hewa ni nzuri kwa sababu ya anga safi na jua kali.

Nyumba ya makazi iliyojengwa kwa ubora. Imezungukwa na ukuta wa kifahari na kuna mabwawa ya maji na sehemu za bustani ndogo mbele ya nyumba hizi ziizokamilika.

Jengo la ghorofa linalotangazwa kwa huduma za nyumba za kupanga au kuuza. Kuna nembo kubwa imeandikwa TO LET na mawasiliano ya simu yanaonyesha kuwa nafasi hizo zinaweza kukodiwa.

Jengo kubwa la ghorofa linaloonyesha huduma za mali isiyohamishika. Jengo hili lina muundo wa kisasa wenye madirisha mingi na linalotoa mwanga ndani ya nyumba. Huduma za mali isiyohamishika zinahusisha ununuzi, uuzaji, kukodi na usimamizi wa nyumba.

Majengo ya makazi au afisi za biashara yaliyojengwa kwa ubora wa hali ya juu, na bango kubwa linaloonyesha mali zinazotolewa kwa kuuza, ikiwemo majengo yenye ukubwa wa mita za mraba, na pia taarifa za mauzo na majina ya kampuni zinazotoa huduma za kiwanja, na nyumba.

Jengo la makaazi au afisi lenye sakafu kadhaa lililobadilishwa kwa kuboresha mwonekano. Juu yake kuna alama inayoonyesha kwamba jengo hili ni sehemu ya huduma za mali isiyohamishika ama huduma za kifahari za nyumba na ofisi.

Kuna nyumba kubwa linaloonekana kuwa bado liko katika hatua za ujenzi au ukarabati. Jumba hili lina tendeuzi la kisasa lenye paa la kifahari na mapengo makubwa ya madirisha.

Nyumba za kifahari za makaazi zilizojengwa kwa ufanisi na pia kwa muundo mzuri na zinazopatikana katika eneo lenye mandhari nzuri. Huu ukiwa mfano wa uwekezaji wa mali isiyohamishika.

Jengo la makazi ya ghorofa la kisasa linaloonyesha muundo wa kisasa na kuvutia. Jengo hili lina paa la juu na roshani nyingi ambazo zinazotoa maeneo ya kujenga bustani ndogo na nafasi za kupumzika.

Ujenzi wa jengo la makazi au ofisi ambalo bado linaendelea kujengwa. Ujenzi huu una vifaa vya msaada kama nguzo za mbao na vyuma na linaonyesha hatua za awali za ukamilishaji wa jengo hili. Hii ni kuashiria huduma za Mali isiyohamishika.

Eneo la nyumba la kifamilia lenye uwanja wa bustani yenye mimea midogo na mizuri. Kuna maji ya mvua yanayokusanywa kwenye tangi ya maji ambapo ni sehemu ya soko la nyumba ambalo ni safi na lenye mpangilio mzuri.

Jumba la kifahari la kisasa lililopo kwenye jiji au mtaa wenye maendeleo. Jumba hili lina muundo wa kisasa, milango na madirisha makubwa na mara nyingi huwa na sehemu za kupumzika nje kama vile balcony .

Maeneo ya makazi au ofisi zilizojengwa kwenye jiji. Anga inaonyesha majengo mbalimbali yanayojumuisha ule mrefu wa kisasa na matangazo ya biashara au maduka ya vifaa vya nyumbani yaliyoko chini.

Jengo jipya la makazi au afisi linaendelea kwa ajili ya kuongeza ghorofa au maeneo ya kazi. Hii ni sehemu ya huduma za mali ghafi au ya kiufundi zinazohusiana na ujenzi wa nyumba au majengo mapya.

Ukuta wa mizi ya matofali ikiwa ni moja ya huduma ya mali isiyohamishika. Ukuta huu unatumika kama kizuizi au sehemu ya ujenzi wa nyumba au majengo binafsi au ya biashara. Huduma za mali isiyohamishika zinahusiana na ukuta huu kwa pamoja na ujenzi, usimamizi, uuzaji na ununuzi wa maeneo ya nyumba.

Jengo la makazi, ambalo linaonyesha huduma za mali isiyohamishika, ambapo jengo hili ni mfano wa nyumba au rekodi zinazouzwa au kupewa huduma kwa watu wanaotafuta makazi , afisi au vituo vya biashara.

Jengo la kifahari, la makazi au afisi, likiwa limezungukwa na uwanja wazi. Nyumba hii ina muundo wa kisasa na pia sehemu ya kiingilio inaonekana wazi, kuwa ya mlango wa chuma.

Jengo la makazi ya ghorofa linaloonekana kuwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Jengo hili lina ghorofa nyingi na lina muundo wa kuvutia. Ina madirisha makubwa kwa kila ghorofa. Jumba kama hii ni sehemu ya huduma za mali isiyohamishika.

Majengo makubwa ya makazi au afisi katika mtaa wa jiji. Jengo haya yanajumuisha ghorofa nyingi na yana muundo wa kisasa. Yanatoa huduma mbalimbali za nyumba au afisi kwa wenye biashara au watu.

Tangazo la huduma za mali isiyohamishika, ambako kuna bango kubwa linaloonyesha kuwa nafasi za ofisi zapatikana kwa kukodiwa na kwa ukubwa kutoka elfu mbili hadi elfu kumi. Kampuni inaitawa Knight Frank na inatoa taarifa za watu wanaoweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu.

Jengo la makazi la kisasa linaloonyesha huduma za mali isiyohamishika, Jengo hili lina mifumo ya kisasa ya kiufundi na lina vioo na balcony zinazovutia. Huduma za mali isiyohamishika zinahusisha uuzaji, ununuzi, upangaji na usimamizi wa mali.

Eneo kubwa la ardhi ambalo limepangwa kwa matumizi ya makaazi na biashara. Kuna nyumba chache za kuezeka na njia za kutembea huku sehemu nyingine zikiwa zimekopwa kwa ajili ya ujenzi wa majengo mapya.

Jengo la makazi ambapo matangi ya ujenzi yanashukiwa kwa ajili ya kuongeza ghorofa na kukamilisha muundo wa jengo hili. Jengo hili linahusisha huduma za mali isiyohamishika ikiwa ni pamoja na maendeleo ya makazi mapya.

Tangazo la nyumba mbili za vyumba vya kulala vilivyopo kwa mtaa ambao nambari ya simu imetangazwa ili kuwezesha mawasiliano kati ya watafutaji wa nyumba na wenye kupeana. Hii ni mfano wa jinsi biashara ya nyumba na mali wanavyotangaza huduma zao kwa wananchi wanaotafuta makazi au uwekezaji wa mali.

Jiji au mtaa wenye majengo mapya ya makazi au ofisi. Majengo haya ni ya kisasa huku uwanja wa wazi ukiwa na ardhi isiyochorwa na majengo ikionyesha kuwa eneo hili linaendelea kuboreshwa na uekezaji mkubwa wa huduma za Mali isiyohamishika.

Jengo la makazi , ambalo ni la ghorofa lililojengwa kwa kutumia matofali ya rangi ya hudhurungi. Lina milango ya kuingia, pamoja na madirisha yenye mwonekano wa kisasa.

Jengo kubwa la biashara au ofisi linalojulikana kama highway heights . Jengo hili ni mfano wa huduma za mali isiyohamishika ambazo ni pamoja na maujizi, uuzaji na upangaji wa maeneo ya biashara na makazi.

Jumba au jengo la makaazi linalojengwa au linaloonekana kanakwamba limekamilika. Lina mwonekano wa kisasa na lina madirisha makubwa yaliyo na vyuma vya kinga na ujenzi huu unahakikisha ubora na usalama wa eneo hili.

Jengo kubwa la makazi au afisi likiwa na madirisha mengi na bado linaangaza kwa sababu ya jua. Jengo hili linaweza kuwa sehemu ya huduma za nyumba au afisi za kibiashara zinazotolewa na makampuni ya nyumbani au biashara ya sayari.

Jengo la ghorofa linalojengwa na bado halijakamilika. Liko kwenye hatua za mwisho za ujenzi. Kuna mfumo ya ujenzi ya kisasa na uwanja wa wazi wa makazi au ofisi.

Jengo jipya la makazi au ofisi linaloonekana kuwa limekamilika na linajengwa kwa muundo wa kisasa. Jengo hilo lina manyumba yenye madirisha makubwa na linaonekana kuwa sehemu za makazi au ofisi zinazotoa huduma za biashara au makazi za watu.

Ndani ya nyumba ya kisasa yenye mwonekano wa kuvutia wenye ukuta mkubwa, kuna kistendi cha kisasa kilichofanywa kwa vifaa vya marble ama mawe ya fedha na gilasi. Inatoa mwonekano wa kifahari na wa kisasa.

Nyumba ya kifahari, iliyo katika mazingira mazuri na huduma za kisasa. Kuna bwawa la kuogelea, ambalo liko katika bustani nzuri yenye maua na miti. Nyumba hii ina muundo wa kisasa na eneo hili linafaa kwa kupumzika na kifahari.

Ushoroba wa nyumba au hospitali ukiwemo kuna mlango ya mabafu na maeneo ya huduma za afya au ukarabati wa nyumba. Mabaraza haya yamepambwa kwa rangi nyepesi na yana mabavu yasiyo na vizuizi.

Bango la matangazo ya huduma za mali ya kuishi likionyesha kiwanda au jengo la kuishi linalouzwa au kukodihwa, na taarifa kuhusu shughuli zinazohusiana na ujenzi, kuuza na kukodisha nyumba na mijengo ya biashara.

Nyumba za makzi za kisasa zinazotoa huduma ya mali isiyo hamishika. Nyumba hizi zimejengwa kwa muundo wa kisasa yenye madirisha makubwa na zipo mabustani nzuri iliyojaa mimea na bustani za maua.

Mali isiyohamishika, ikiwa ni nyumba kubwa na nzuri, iliyozungukwa na uwanja wa kijani wenye bustani mzuri. Huu ni mfano wa huduma za mali isiyohamishika, ambapo watu wanapata nyumba mpya, au walizo nazo kwa ajili ya kuishi, au uwekezaji.

Bango la matangazo ya nyuma ya biashara au afisi zinazouzwa au kukodishwa. Bango hilo linaonyesha picha ya jengo la kisasa la ghorofa ya taarifa inayoeleza kiwango na pia bei. Vile vile ina taarifa ya mawasiliano ya mnunuzi ama muuzaji.

Jumba ya makazi iliyoandaliwa kwa mtindo wa kisasa. Nyumba ina muundo wa kuvutia kwa rangi za kawaida na paa la mviringo la matangaza lenye madirisha makubwa yaliyofungwa na rasi za chuma kwa usawa.

Jengo la makazi linaloonyesha jumba la ghorofa zinazopatikana katika sekta ya mali isiyohamishika. Hii hutoa huduma za mali zinazopatikana kwa ajili ya mauzo au kodi.

Nyumba au ghorofa za kupanga zinazotolewa na huduma za mali isiyohamishika. Nyumba hizi zimejengwa kwa arakazi za kisasa zikiwa zimepangwa kwa ustadi ili kuendana na mahitaji ya wenye nyumba au wamiliki.

Jengo la ghorofa lenye vyumba vingi vya makaazi na lililo na muundo wa kisasa. Kuna alama za biashara na matangazo ya huduma mbalimbali.

Jengo jipya la makazi ambalo linaonekana kujengwa katika sehemu moja ya jiji. Jengo hili ni la ghorofa nyingi na bado linaonekana kuendelea kujengwa likiaminika kuwa ni hoteli, afisi au nyumba za kubadilisha makazi.

Mlango wa nyumba unaonyesha tangazo la bei ambalo limeandikwa kuhusu huduma za mali isiohamishika, na huduma za mauzo, na ujenzi wa nyumba.

Alama ya barabara inayoonyesha jina la eneo la mali isiyohamishika ikisema Pearl Court na Northlands View. Alama hiyo inaonyesha kuwa eneo hilo ni sehemu inayokaliwa au inayotumiwa kwa maendeleo ya makazi au biashara.

Jengo la biashara, au nyumba ya makazi iliyojengwa na kampuni ya Zaidi ya ghorofa. Sehemu hii inaonyesha kuwa huduma za mali isiyohamishika ambazo ni muhimu katika tathnia ya uchumi na maendeleo ya

Eneo la soko ndani ya duka kuu ambapo kuna meza zenye matunda na mboga zikiwa ni sehemu ya kuuza bidhaa za chakula. Mkutano wa alama za Organic unaonyesha kuwa bidhaa hizo ni za asili na zisizo na kemikali.

Kiingilio cha duka kubwa ambapo kunauzwa bidhaa mbalimbali. Jina la duka hili limeandikwa kwa herufi kubwa lenye rangi nyekundu na nyeusi ikiwa na sehemu za huduma kama vile café .

Duka la mkahawa ndani ya soko kubwa ambapo kuna bidhaa za keki na machungwa zilizowekwa kwenye jokovu. Kuna mfanyakazi au mshiriki anayesimamia duka hili.

Lango kuu la jumba kubwa la ununuzi zilizojaa nyaraka na nembo za reklama za biashara tofauti. Jumba la ununuzi ni mahali pa kuuzia bidhaa na huduma mbalimbali.

Mlango wa maeneo ya ununuzi ama shopping mall vyenye jina China. Jina hilo linahusiana na duka au maeneo yanayouzwa bidhaa mbalimbali za ndani na inje .Yanayotoa nafasi kwa watu kununua vitu tofauti kwa urahisi.

Shopping Area. That's what a lot of people use; they pick their items and place them in the shopping cart. There are guidelines to the supermarket counters that people use in order to help fill their shopping carts with various things such as foodstuffs, household appliances and daily use items.

Duka kubwa la vyakula maarufu kama supermarket . Kuna sehemu kubwa ya mwonekano wa bidhaa mbalimbali za maziwa, jibini na vyakula vya kuoka kama chizi na mizizi ya jibini. Sehemu hii ina vifaa vya kuhifadhi vyakula, vijiti na vya barafu, pamoja na alama za biashara zinazobeba jina la duka hilo.

Sehemu ya duka kuu ikiwa na bidhaa mbalimbali za medicine na vifaa vya kiafya vilivyowekwa safi kwenye maduka ya rejareja. Kuna bidhaa mbalimbali za dawa, vitamini na vifaa vingine vya matibabu.

Sehemu au eneo la vifaa vya umeme ndani ya duka kuu. Kuna mashine za kuosha nguo na za aina mbalimbali vikiwa ni pamoja na mashine zaa kufuga na za kupakia maji zilizowekwa kwa mpangilio nzuri.

Sehemu ya malipo ndani ya duka kuu ikionyesha wafanyakazi wakihakiki na kukusanya bidhaa kutoka kwa wateja kwenye mashine za malipo. Wateja wanaingiza bidhaa kwenye mashine hizi kwa kuwa waki kutumia magari ya ununuzi.

Sehemu ya duka kuu yenye vifaa na bidhaa mbalimbali za matumizi. Kuna sehemu ya kugawia vinywaji na juisi ambapo bidhaa za kisasa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia. Duka hii ina mazingira rafiki ya ununuzi ikiwa na kujitosheleza na malisho ya kila aina.

Sehemu ndani ya duka kubwa la duka kuu ambapo kuna meza za kuwekea na kuuza bidhaa zinazihitajika kama vile baiskeli ndogo za watoto, viti vya plastiki na bidhaa mbalimbali kama vifaa vya nyumbani.

Duka kubwa la vifaa vya elektroniki na simu ambapo kuna televisheni nyingi za kila aina zikiwa zimewekwa juu kwa ajili ya kuangalia na kuchagua . Pia kuna vifaa vingine vya elektroniki kama mashine za kupikia na vitu vya nyumbani.

Soko kubwa la duka kuu ambapo kuna watu wanaotembea ndani wakiangalia bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Mitaala ya maduka makubwa kama haya inatoa huduma za haraka kwa wateja ikiwapatia vyakula, vinywaji na vitu vya nyumbani.

Mnaonekana njia ndani ya duka la nguo na vifaa vya watoto. Kuna rafu zilizojaa bidhaa na mavazi kwa pande zote mbili. Inaonekana ya kuwa hili laweza kuwa duka la mavazi ya kimtindo.

Mwonekano wa safu za vinywaji kwenye rafu za duka kuu. Ambapo kuna vinywaji mbalimbali za duka vikiwemo soda, juici na maji ya kunwa, imepangiliwa kwa utaratibu na majina na bei za bidhaa zikiwa wazi kwa wateja.

Sehemu ya mboga na vyakula vya baharini kwenye soko kuu au supermarket . Kuna samaki mbalimbali wakiwa wamewekwa kwenye barafu ili kudumisha ubora na usafi. Samaki hawa ni wa aina tofauti tofauti.

Sehemu ya duka kuu ambalo linaonyesha pahali pa kuchuuza vitu mbali mbali vya nyumbani kama vile vinywaji na pia vitu vya kutumia katika hali ya kimaisha ya kila siku.

Sehemu ya duka kuu inaonyesha bidhaa kama vile sabuni za kufulia na za kuoga pia. Mbele kuna shuka la mbadala la mda wa kununua na watu wanashuhudia na kufanya ununuzi wa bidhaa hizi.

Sehemu ya duka kuu ambapo kuna maktaba ya bidhaa tofauti zinazouzwa kwenye maduka haya. Soko kama hii ni maeneo kubwa ya ununuzi ambako watu huweza kununua bidhaa mbalimbali kama vyakula, vifaa, nguo na vitu vinginevyo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa kwa jina la carrefour ikiwa na alama kubwa inayoonyesha karibu ama kwa jina la kimombo welcome to carrefour . Kuna konga la mauzo na matangazo ya ofa na bei za vitu mbalimbali vilivyoandikwa kwa stika kwenye vyombo na rafu.

Sehemu ya ndani ya duka kuu inayoonyesha sehemu ya bidhaa za matumizi ya kila siku. Kuna masanduku ya barafu yaliyojaa vyakula na mbele kuna sehemu za vinywaji ya kinyunyizio kama soda na juisi.

Rafu za supermarket zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani na chakula. Kuna sabuni za kuoshea vyombo, unga wa kupikia na bidhaa nyinginezo zinazouzwa kwa bei nafuu.

Duka kuu au supermarket kunapoonyeshwa njia pana zilizopambwa na rangi nyepesi. Kuna watu wengi wanaonunua bidhaa mbalimbali na kuondoka kwa furaha. Benki za bidhaa ziko kwenye sehemu za foleni.

Sehemu ndani ya duka kuu inayoonyesha bidhaa za chakula na matumizi ya nyumbani. Kuna makundi tundu ya bidhaa kama mchele na bidhaa za vyakula vya arabu zinazouzwa kwa bei nafuu.

Sehemu ya duka kuu inayoonyesha nafasi kubwa za kuweka bidhaa mbalimbali. Kuna vinywaji vya juisi moshi za vinywaji vya rangi tofauti tofauti na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku.

Sehemu ya duka kuu, ambapo kuna vitu vya aina mbalimbali vya matumizi ya nyumbani na vya kulia. Kwenye meza, kuna fashi aina ya Tena na pia kuna ofa maalum ikionyesha punguzo la bei.

Sehemu au eneo la duka kuu linaloitwa Cafe Naivas ambapo kuna meza za bidhaa za mkononi na vyakula vilivyowekwa kwenye friji la kukausha. Kuta zimepambwa na mwonekano wa kisasa . Kuna alama za bei na matangazo ya ofa.

Sehemu ya duka kuu ambapo kuna mizanio yenye dafu la vyakula vya aina tofauti. Sehemu hii ina umuhimu wa ununuzi wa vyakula vya nyumbani na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku.

Duka la rejareja na bidhaa zilizoegeshwa kwa kupagwa kwenye safu za duka hili kuna bidhaa za jumla kama uga wa ngano, vyakula vya kuhifadhiwa kwa muda mrefu na vitu vya matumizi ya nyumbani.

Sehemu ya duka kuu palipo na njia pana katikati yake ikielekea mbali zaidi. Kulia kuna msafirishaji wa bidhaa aliyekaa kwenye rafu akiwa anahifadhi au kupanga bidhaa.

Bidhaa za maziwa yaliyogali kwenye duka kubwa. Kuna makopo makubwa ya maziwa ya rangi ya manjano yakiwa kwenye rafu na kando yake kuna bidhaa nyingine za vyakula.

Kuna soko kuu lililojazwa na bidhaa mbalimbali za maziwa na vinywaji. Pande zote kuna rafu zenye chupa za vinywaji kama soda na maji ya kunywa. Pia kunaonekana mfanyakazi anayetembea huku akihudumu katika soko hili.

Kuna matangazo ya promosheni na bidhaa mbalimbali zinazouzwa. Kuna mkanda wa matangazo ya promosheni yanayowapa wateja punguzo la bei kwa bidhaa fulani.

Duka kuu la bidhaa za matumizi ambalo ni sehemu maarufu za biashara kwa watu kununua vitu mbali mbali kama vyakula, vinywaji na bidhaa nyingine za kila siki. Duka hii ni sehemu muhimu kwa jamii kwa kuwa linatoa huduma za haraka na za urahisi.

Rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali katika duka kuu. Kuna bidhaa za Sossi za chakula, zilizopangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Duka hili ni la kuuza bidhaa za kila aina ikiwa ni pamoja na vyakula, vinywaji na vifaa vya nyumbani.

Ndani ya duka kuu ambako kuna bidhaa mbalimbali kama matunda na mboga za majani zikiwa zimewekwa kwa mpangilio kwenye rafu . Pia kuna matangazo ya promosheni ya bei za bidhaa mbalimbali.

Sehemu hii ya duka kuu ama ukipenda supermarket inaonyeshana vyakula kama vile chokoleti, biskwiti na vyakula mbalimbali vya nyongeza. Ukanda huo umejaa bidhaa nyingi zilizowekwa kwenye madaraja na kuna vibao vinavyoonyesha bei.

Sehemu ya duka kuu ambapo mna meza za kupangilia bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku, kama vile vinywaji vya kisawia na vipodozi. Kwenye mstari, kuna vyombo vya kuuzia sukari, biskuti na bidhaa za kijamii.

Sehemu ya duka kuu ambapo kuna mashine za kusafishia nguo na za aina mbalimbali. Mashine hizi ni za matumizi ya nyumbani kama vile kuoshea na kufua nguo. Duka kuu ni sehemu inayouza bidhaa mbalimbali kila siku.

Reki mbalimbali zilizoko na matunda na mboga za aina tofauti tofauti zimepangiliwa kwenye rafu katika sehemu moja ya duka kuu ama ukipenda duka kubwa la rejareja.

Duka kuu, sehemu ambapo watu wanaruhusiwa kununua bidhaa mbalimbali kwa vingi. Kuna mihimili ya kusimama na bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye maduka. Sehemu hii ya ununuzi inaonyesha mazingira ya kisasa na nyepesi kwa wateja kuchagua bidhaa kama vyakula na vitu vya matumizi ya kilasiku.

Sehemu ya duka kuu, ambapo kuna matangazo ya bei za bidhaa mbalimbali yiliyoandikwa kwa urefu wa dari. Pembeni kuna rafu za bidhaa nyingi kama mafuta, vyakula na vinywaji.

Bidhaa za vyakula katika duka kubwa la rejareja ama duka kuu ambapo wateja wanaweza kununua bidhaa tofauti tofauti kwa matumizi yao ya kila siku.

Sehemu ndani ya duka kuu, inayoonyesha bidhaa za vyakula na vinywaji. Kuna rafu za vinywaji mbalimbali za rangi tofauti na bidhaa za matangazo ya ofa na promotion . Kuna watu wanaotumia huduma za supermarket wakinunua vitu wanavyovihitaji.

Sehemu ya duka kuu inaonyesha mafiriji na magala yenye vifaa vya barafu au vyenye baridi kali vinavyotumika kuhifadhia bidhaa mbalimbali. Wateja wamo wakitafita na kuchambua bidhaa kwenye rafu hizo.